Sehemu hii ni maalumu ya kuuza vyakula. Wapishi wapo kwa wingi, wengi wao wamevalia nguo nyeupe, wengine wakiwa wamevifunga vichwa. Vyakula ni vingi sana.

Sinia hii imejaa vyakula vya aina tofauti mandazi, bajia. Kuna sahani nyeupe ambayo pia ina supu iliotiliwa pilipili.

Sehemu hii ni soko ya kuuza samaki. Wanunuzi wako kwa wengi wanaume kwa wanawake. Hali ya anga ni nzuri sana. Kuna meza ambazo zimeshikilia au zimewekewa samaki.

Chakula hiki kinaonekana kuwa kitamu. Vijiko vitatu vimewekwa kwenye sahani tofauti. Sahani hizi ni za chuma juice iko kwenye kikombe, kabeji inavutia.

Mtu huyu ameshikilia ndizi ambayo ameitoa maganda anataka kuiweka kwenye sahani ya samawati, ndizi kadhaa ziko kando yake ambazo hazijatolewa maganda.

Hawa ni ng'ombe, wana madoido nyeupe na nyeusi wanaonekana kula chakula chao. Kuna gunia kadhaa ambazo zimewekwa chini.

Hapa ni sokoni kunao wanunuzi na wauuzaji bidhaa zinazouzwa humu ni vingi sana ikiwemo karatasi za kuhifadhi bidhaa njugu, mabuyu na vingine vingi.

Mwanaume huyu ameshikilia mgomba wa ndizi ambao anaelekeza kwenye gari ambalo limefunguliwa mlango. Mwanamke mmoja ameinama akiangalia ndizi zingine.

Jiko linaonekana likiwa limewasha moto, huku karai ya kupika mandazi ikiwa na mafuta ikiwa imekalishwa juu yake. Kijiko cha kupika mandazi pia kinaonekana kimelalishwa na mandazi yakiwa hapo juu.

Wauuzaji wa vyakula wapo kwa wingi, watu wamesimama jumba ambalo linaonekana kuwa la zamani liko kando ya soko hili.

Sehemu hii ni ya kuhifadhi ng'ombe. Ng'ombe hawa wengine wanakula wengine wamelala, sehemu hii ni chafu inahitaji kufanyiwa usafi kwa minajili ya afya ya ng'ombe hawa.

Sahani hili lina mchele, samaki, ndizi, mboga za majani, supu na maharagwe. Limeshikiliwa na mkono.

Sahani hili lina chakula kingi. Kuna nyama, wali, viazi. Vyote vinakaa vitamu. Vinavutia kwa macho. Chakula chenyewe ni kingi sana.

Hizi ni samaki mbili. Zimekaushwa na kukatwa katwa, zimewekwa kwenye chuma, chuma yenyewe ina moto chini ya kukausha.

Mwanamke huyu amevalia kaptura ya samawati ameishikilia samaki mkononi. Mwanaume aliyevalia kofia kichwani anaitazama. Muuzaji ameketi kwa umbali akiwatazama.

Hii ni shawarma. Mpishi ameshikilia kwenye mkono mmoja kisu. Kwingineko kuna pikipiki ambazo zimeekezwa nje ya duka ambako watu wanatembea nje.

Huyu ni mnunuzi wa samaki amevalia shati ya samawati, ameishikilia samaki moja kwenye mkono ingine ikionekana ni kama anaitazama kwa umakinifu. Muuzaji ameketi chini.

Wanaume wawili wanaiosha ng'ombe, mmoja anaisugua mwingine anainyunyuzia maji. Ng'ombe hii moja imesimama kando ya mwanaume mmoja ambayo ni ya rangi nyeupe na nyeusi.

Mzee huyu ni muuzaji wa samaki hawa. Kuna taa ambazo zimemulika samaki hawa. Kreti za rangi ya samawati na manjano pia zimewekwa kwa mbali.